Mtu anayeonekana kutoka nyuma akiwa ameketi mezani akifanya masomo ya mtandaoni au wakihudhuria darasa la mbali. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha mwalimu au mzungumzaji kwenye skrini. Upande wa kushoto wa kompyuta kuna rundo la vitabu na upande wa kulia kuna daftari lililofunguliwa ambalo mtu huyu anaandika.

Mwanamke kijana mwenye nywele fupi zilizosokotwa anaonekana akijifunza au kufanya kazi kwenye meza. Ametabasamu na anaandika kwenye daftari lililofunguliwa mbele yake huku kompyuta mpakato nyeupe ikiwa imewekwa karibu naye. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa. Nyuma yake, televisheni kubwa inaonekana ukutani.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia nguo za kawaida, wamekusanyika karibu na meza, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato. Mbele yake wanaonekana wakifanya kazi pamoja au wakijadili jambo fulani. Baadhi yao wamevalia miwani na mmoja wao ako ana vifaa vya masikioni. Chupa ya maji imewekwa katikati ya meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisini au nafasi ya kufanya kazi ya pamoja.

Mtoto ambaye ni msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza na kujifunza kupitia kompyuta mpakato. Mtoto ameketi mgongo ukiwa umetazamana na kamera akishika penseli na kuandika kwenye karatasi nyeupe uliyopo mbele yake. Kwenye kompyuta mpakato kuna mkutano wa video unaoendelea.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Kuna mtu ambaye amepiga picha, imepigwa kutoka juu ikionyesha mikono ya mtu huyo ikiwa kwenye kibodi ya kompyuta akiandika.

Wasichana wawili wadogo ambao ni mapacha au ndugu, wakiwa wamelala kitandani na kompyuta ndogo nyeupe mbele yao. Msichana wa kulia amejilaza juu ya mto akionekana amelala fo fo fo au amechoka sana na macho yake yamefungwa.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi au mtu anayefanya kazi akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana akifikiri sana. Nywele fupi zilizokunjana na anaangalia juu na pembeni huku akishika kidevu chake kwa mkono.

Kundi la vijana wanne wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha kompyuta au ofisi, wote wakiwa wamejishughulisha na kompyuta zao. Msichana ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akiwa amevaa miwani na jaketi ya rangi ya kahawia na anaonekana akifanya kazi kwa umakini.

Wasichana wawili wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya msingi au sekondari ya chini wakiwa wameketi pamoja kwenye dawati darasani na wanatumia komputa kibao. Msichana wa kushoto ana nywele ndefu nyeusi na anaonekana kuwa wa asili ya Asia kusini au mashariki ya kati. Amevalia fulana nyeupe ya tishati anaelekeza kitu kwenye skrini ya komputa kibao.

Mwanamke mwenye nywele fupi na miwani ameketi kwenye meza akifanya kazi au kujifunza. Anaonekana akitabasamu akiandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Pia kuna kikokoto na kikombe cha rangi ya buluu mezani. Nyuma yake kuna dirisha lenye pazia la usawa.

Watoto wanne wakiwa wamekusanyika mbele ya kompyuta wakionekana kujifunza au kufanya shughuli flani wako kwenye dawati la mbao. Mtoto wa kwanza kushoto ambaye ni mvulana anashikilia kipanya na anaonekana akitumia kompyuta. Watoto wengine watatu wakiwemo wasichana wawiwili na mvulana mmoja wako karibu naye na wanaonekana wakizingatia skrini.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizoshukwa akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na kitabu wazi labda akijifunza mtandaoni au akifanya shughuli za kielimu. Msichana huyo anaonekana akiongea kwa furaha au msisimko mkono wake wa kulia ukiwa juu kama anashikilia kitu au anajibu swali.

Msichana mdogo akiwa amekaa mbele ya kompyuta akionyesha anaendelea na shughuli ya masomo au kazi amevaa miwani ya rangi nyekundu na anaonekana kuwa makini sana. Nywele zake zimefungwa nyuma kama mkia wa farasi. Amevaa visikizio vya masikio ikimaanisha anasikiza sauti kutoka kwa kompyuta.

Wasichana watatu ambao wamekaa kwenye ngazi za mbao ndani ya jengo. Msichana aliye mbele yuko katikati ya picha wakiwa wameketi kwenye hatua ya ngazi na kutumia kompyuta ndogo iliyo wazi. Mikononi mwake amevaa suruali ya jeans iliyolegea, sweta ya kijivu na viatu vya raba nyeusi.

Mwanamke kijana au msichana akijishughulisha na kujifunza au kufanya kazi akiwa nyumbani. Amevalia shati la rangi ya waridi na ana vichwa vya sauti vyeupe au vya masikioni kuashiria anaweza kuwa anasikiliza muziki.

Mikono ya mtu mmoja ikiandika kwenye daftari lililofunguka kwa kutumia kalamu ya bluu. Sehemu kubwa inaonyesha anazingatia mikono na daftari. Mtu huyo ambaye amevaa koti au sweta ya rangi ya chungwa na nyuma yake kompyuta mpakato inaonekana ikiwa wazi na mikono mingine.

Mtoto wa kiume mwenye umri mdogo ambaye anaonekana kuwa na tabasamu la kupendeza usoni mwake akiwa amekti mezani, amevaa shati la rangi ya chungwa mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyowazi na daftari au kitabu nyuma yake mwanaume mzima labda mzazi au mleze akionekana akiwa ameketi na kutabasamu pia.

Mwanaume akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo iliyowekwa juu ya meza kubwa ya mbao amevaa shati la rangi nyeusi iliyokolea na uso wake hauelekei kamera. Kwenye meza karibu na kompyuta kuna glasi ya maji na kikombe cheusi. Upande wa kushoto wa meza kuna chombo cha maua yenye rangi ya kijani kibichi na sufuria ndogo.

Mchoro au picha ya kidijitali inaonyesha idara ya elimu kisasa au masomo ya mtandaoni. Kitu kikuu ambacho ni kompyuta ndogo ya rangi fedha iliofunguliwa, ikiwa na skrini nyeusi juu ya skrini ya kompyuta hiyo.

Watu wawili; mwanamke na mwanaume, wakitazama skrini kubwa ya kompyuta ya mezani wanaonekana kuwa kazini au wakijadili kitu kinachohusiana na data inayoonyeshwa kwenye screen . Kwenye screen ya kompyuta, dashbodi yenye kichwa Overview Dashboard . Dashboard hii inaonyesha takwimu mbalimbali.

Karibu nusu ya uso wa msichana mdogo mwenye tabasamu nzuri akiangalia moja kwa moja kwenye kamera, anaonekana kuwa na umri wa miaka Michache . Msichana huyo ana nywele nyeusi zilizofungwa mafungo mawili juu ya kichwa chake, kila moja ikiwa na pambo la rangi ya blue . Macho yake ni makubwa na yenye kupendeza na anatabasamu la upole na la kirafiki .

Msichana mdogo mwenye umri wa shule ya msingi akiwa ameketi kwenye meza na kujishughulisha na masomo au kazi za nyumbani anaonekana akipiga hesabu au kuandika kwa kutumia penseli ya kijani kibichi kwenye kitabu chake, msichana huyu anaonyesha umakini mkubwa.

Watu watatu huenda wafanyikazi au wanafunzi wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao za mkononi. Katika mazingira ya ofisi au chumba cha kuna mwanaume anayevaa shati lenye milia ya bluu na nyeupe na ana kipaza sauti masikioni. Anatazama skrini yake kwa umakini.

Mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati akijifunza kupitia mtandaoni au akihudhuria darasa la mbali. Mtazamo huu unatoka nyuma ya bega la mwanafunzi akionyesha mgongo wake na kompyuta yake mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna mwanamke mwalimu mwenye nywele fupi.

Mwalimu mwanaume akisimama karibu na watoto wawili, kijana mmoja wa kiume na msichana mmoja ambaye wote wanaonekana kuwa wanafunzi. Watoto hao wameketi kwenye meza na wanatazama kompyuta mkononi iliyo mbele yao. Mwalimu ameinama kidogo akionekana kuwasaidia.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza labda wakiwa wanafanya kazi au kusoma. Mwanamke ambaye yuko mbele akianagalia komputa ndogo iliyo wekwa mbele yake amevaa sweta ya rangi ya waridi na mikono yake ina michoro ya rasti nyeupe. Mikono yake iko kwenye keyboard cha komputa.

Mwanamke ameketi kwenye sofa la rangi ya kijivu na anafanya kazi au anajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo na vitabu. Mwanamke huyo amevaa sweta ya rangi ya chungwa na anashika kalamu akionekana akiandika kwenye daftari lake lililopo mezani.

Bango au jalada la chapisho la UNESCO likiwa na kichwa cha A girl transforming Education Together na maneno The Global Education Coalition in Action . Kuna wasichana wawili wadogo, msichana aliye mbele anatabasamu na kuweka kidevu chake kwenye mkono wake.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa msichana mdogo ameketi kwenye dawati na kutumia kompyuta mkononi. Amevaa fulana ya rangi ya kijani kijivu na fulana ya jeans .Mgongo wake anaonekana wazi akionyesha anaangalia skrini ya kompyuta.

Mwanamke kijana mwenye nywele zilizoshukwa kwa mtindo wa bun juu ya kichwa chake amevaa shati la njano na fulana nyeupe ndani, ameketi kwenye meza akitumia komputa mkononi iliyowazi mbele yake upande wa kulia.

Chumba tupu, sakafu ina vigae vyeupe na kabati kubwa la mbao lenye rangi ya kahawia iliyozagaa iliyowekwa ukutani. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto ikiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa cha mabweni au hosteli kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotenganishwa na sehemu ya kuhifadhi vitu. Kila kitanda cha ghorofa kina godoro na shuka huku kitanda cha kulia kikiwa na shuka nyeupe yenye nyota nyekundu.

Tukio la mashindano ya kuogelea labda ya watoto au vijana yanayofanyika kwenye mbwa wa kuongelea lililo wazi. Watoto kadhaa wanaonekana kuruka kutoka kwenye vitaru vya kuanzia na kuingia ndani ya maji wakishiriki kuanza kwa shindano.

Maabara ya kisasa na safi ambayo inaweza kuwa ya shule, chuo kikuu na kituo cha utafiti. Maabara ina vifaa na fanicha iliyopangwa vizuri ikiwa tayari kutumika.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa usawa, kila meza ina kibao jeupe na kiti cha buluu kilichounganishwa, sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea na kuta zina rangi isiyokolea.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa kama bunk bed . Kitanda cha chini kina godoro lililofunika na shuka lenye ruwaza za maua nyekundu na nyeupe. Kitanda cha juu kina godoro lililofunikwa na shuka lenye ruwaza za buluu.

Chumba cha kulala cha kawaida, kinachoonekana kuwa chumba cha wanafunzi au chumba cha wageni. Upande wa kulia kuna kitanda ambacho kimefunikwa na shuka lenye ruwaza ya rangi nyepesi. Juu ya kitanda kuna rundo la nguo au matandiko yaliyokunjwa.

Wachezaji wawili wa mchezo wa hoki ya uwanjani. Mcheza mmoja ambaye ni golikipa amevalia vifaa kamili vya kinga vya rangi ya chungwa na nyeusi akiwa na fimbo ya hoki mkononi na anaonekana akijaribu kuzuia mpira au kupiga fimbo mchezaji mwengine akiwa fulana ya kijani na manjano amelala chini akijaribu kushika mpira.

Sebule kubwa lililopangwa vizuri likiwa na samani za mbao, sakafu ni ya mbao inayongaa na kuonyesha tafakari kidogo ya samani. Kuta zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu zikipa chumba mwonekano wa asili na imara.

Rafu kubwa ya vitabu iliyojaa vitabu vya mbalimbali. Rafu imejengwa kwa rangi nyeupe na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu mbalimbali ikiwa na migongo ya rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu, kijani, njano na nyeusi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vinavyofanana. Vitanda hivi vina fremu za chuma zenye rangi nyeusi na mashuka ya buluu yaliyokolea. Kila kitanda kina mto mmoja wenye foronya ya Rangi ya buluu na nyeupe, kati ya vitanda hivyo kuna mikeka mirefu wenye mistari ya rangi ya manjano na meupe.

Sehemu ya maktaba au chumba che kusomea likiwa na rafu za vitabu zilizopangwa vizuri, kwenye rafu ya juu kabisa kuna vitabu vichache vilivyo pangwa, kuna fremu ya picha iliyowekwa wima ikionyesha kundi la watu, labda tukio maalum.

Wanafunzi watatu wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta zao wakiwa wamesimama kwenye kiti cha kujifunzia ,wote wamevaa sare za shule zinazojumuisha sweta za rangi ya maroon na sketi zenye miraba nyeupe na nyeusi .Wanafunzi hao wako ndani ya darsa la kompyuta.

Ukumbi mkubwa wa mikutano, mihadhara au matukio ukiwa na viti vingi vinavyopangwa kwa safu. Viti hivyo ni vya rangi ya kijivu au nyeusi na vimepangwa vizuri, vikionyesha kuwa ukumbi uko tayari kwa tukio.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi. Amesimama kwenye ngazi ndogo yenye hatua mbili akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu. Nyuma yake na pembeni yake, kuna rafu nyingi zilizojazwa na vitabu mbalimbali.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wakifanya mazoezi kwenye kompyuta zao. Wanafunzi hao wengi wamekaa kwenye meza ndefu kila mmoja akiwa na kompyuta yake kibinafsi wanaonekana wamejikita katika kazi zao. Wengine wakiwa wameinamia kompyuta. Wamevalia sare zinazofanana.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina eneo jeupe la kuandikia na kiti cha bluu kilichoambatanishwa. Kiti na meza zimepangwa kwa utaratibu zikiangaliana mbele.

Mchezo wa raga unaoendelea kwenye uwanja wa nyasi kuna wachezaji wawili wakiwa katikati ya picha ambao wameshikana wakionyesha mapambano ya kupata mpira au kuzuia mchezaji anaye miliki mpira. Mchezaji mmoja ambaye anaonekana kuwa mrefu zaidi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyopangwa juu kwa chini. Vitanda vyote vina matandiko ya rangi ya pink .Upande wa kulia wa picha kuna meza ya kusomea au kufanyia kazi pamoja na kiti ya rangi ya bluu. Juu ya meza hio kuna rafu zilizojazwa ukutani ymzenye vitu mbalimbali vilivyopangwa.

Ukumbi mkubwa ulijaa watu wengi, ambao unaonekana kama ukumbi wa mkutano, kongamano au hotuba, sehemu ya mbele inaonyesha kiti cha kwanza cha viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa safu nakuelekea jukwaa.

Maktaba ya kisasa na yenye kupendeza iliyo jaa vitabu na watu wachache wakisoma au kufanya kazi , sehemu kubwa ya ukuta wa maktaba imefunikwa na rafu ndevu za mbao zenye rangi ya kahawia zikiwa zimejaa vitabu vingi vya aina mbalimbali na rangi tofauti .

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vya mbao vikiwa vimepangwa kwa safu. Kila meza ina viti viwili vilivyounganishwa. Kuta za darasa zinaonekana kuwa za saruji zisizopakwa rangi na kuna madirisha mawili upande wa kushoto panaowacha mwanga kuingia.

Chumba cha kulala chenye samani chache kinachoonekana cha kawaida na rahisi. Kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka au blanketi ya rangi ya kijani. Juu ya kitanda upande wa kulia kuna taulo iliyokunjwa ya rangi ya buluu na nyeupe. Chandarua cheupe kimetundikwa juu ya kitanda kikiwa kimefungwa juu kuashiria matumizi yake ya kujikinga na mbu.

Chumba cha kulala labda katika hosteli au bweni yenye vitanda vya ghorofa. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro meupe yakiwa yametandikwa. Upande wa kulia kuna mapazia yenye michirizi ya rangi ya waridi na nyeupe.

Chumba ambacho ni cha kompyuta au darasa la teknologia ,kuna meza ndefu ya mbao yenye kompyuta tatu au nne za mezani zilizo na skrini, kipuli na panya. Kompyuta hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Chumba cha hosteli au chumba cha kulala cha wanafunzi kinachoonyesha nafasi mbili za kujisomea na kitanda cha ghorofa. Upande wa kushoto kuna meza mbili za kujisomea za mbao, kila moja ikiwa na kiti cheusi. Juu ya kila meza kuna taa ndogo.

Basi la shule lenye rangi ya njano juu ya kioo cha mbele limeandikwa School Bus . Pia upande wa basi limeandikwa Mangu high school ikionyesha kuwa basi ni la shule ya hiyo. Basi linaonekana kuwa jipya au limetunzwa vizuri.

Mahabara kubwa na safi ambayo yanaonekana kuwa mahabara ya sayansi au kemia, ina meza ndefu za kazi zenye sehemu ya juu ya mbao, zilizopangwa kwa mistari. Kila meza ina sinki na bomba la maji pamoja na vifaa vingine.

Chumba cha kisasa au chumba cha wanafunzi, chumba kimepangwa vizuri na kina maeneo mbalimbali yaliyojumuishwa katika nafasi moja. Kuna kitanda kilichopangwa vizuri na shuka za blue na nyeupe. Karibu na kitanda kuna dawati ndogo cheupe na kiti.

Chumba ambacho ni maktaba au chumba cha kusomea. Kuna meza nyingi za kusomea zilizotengenezwa kwa vizuizi vidogo vya mbao vikiwa na viti vyake. Rafu za vitambaa zinaonekana kuwa tupu au zina vitabu vichache ambavyo vinaonekana nyuma. Kuta zimepakwa rangi ya bluu.

Chumba kidogo cha kulala, chenye kitanda kimoja. Kitanda hicho kina shuka chenye miraba myekundu na nyeusi na mto mmoja wenye muundo unaofanana. Kuta za chumba ni rangi ya dhahabu, iliyokosa au kahawia isiyokolea na kuna drisha ndogo lenye pazia la kahawia.

Mchezo wa mpira ya kikapu unaoendelea uwanja. Kuna wachezaji kadhaa wanaume uwanjani wakiwa wamevalia jezi ya timu mbili tofauti, moja ina jezi ya bluu na nyekundu na nyingine ina jezi ya rangi ya chungwa na nyeusi.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya dhahabu na mipira ya soka. Kuna rundo kubwa la vikombe vya dhahabu vilivyopangwa kwa safu. Vikombe hivi vina ukubwa na miundo tofauti lakini vyote vinaonekana kama tuzo la ushindi.

Mlango mkuu au lango la jengo, huenda la hoteli ndogo, nyumba ya wageni au ofisi. Muundo wa jengo unaonekana kuwa jengo wa kawaida na wa kuvutia. Kuna ngazi za kupanda zinazoelekea kwenye lango kuu likiwa na paa pana la rangi ya samawati iliyokolea.

Maktaba kubwa au ukumbi wa kusomea wenye nafasi nyingi za kukaa, kuna wanafunzi kadhaa au watu wanao soma wamekaa kwenye meza tofauti wakifanya kazi, wengi wao wanaonekana wakitumia kompyuta za mkononi au vitabu, meza ni za duara na za mstatili.

Watu wakisoma na kufanya kazi. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu na meza nyingi zimekaliwa na wanafunzi au wasomaji. Baadhi yao wanatumia kompyuta ndogo wengine wakisoma vitabu. Inaonekana kama mazingira tulivu na yenye shughuli nyingi.

Chumba kidogo kinachoonekana kama chumba cha kulala au cha wageni kilichopangwa kwa urahisi. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa shuka ya rangi ya buluu nyepesi na blanketi inakunjwa vizuri mwishoni mwa kitanda pia ya rangi ya buluu nyepesi.

Kundi kubwa la vijana wamekaa kwenye viti na meza katika chumba kikubwa kinachoonekana kama ukumbi au darasa. Watu hao wanaonekana kuwa makini na wanatazama mbele kuashiria kuwa wanashiriki mhadhara, mafunzo au uwakilishaji fulani.

Kuna rafu ndefu zilizo jaa vitabu vilivyo pangwa kwa mistari kati ya rafu hizo kuna ngazi iliyo na ngazi za rangi ya kijivu na reli ya mbao ya rangi ya dhahabu ikipanda kuelekea gorofa ya juu. Kwa nyuma kuna mwanga mwingi unaotoka kwenye madirisha makubwa.

Ndani ya darasa la shule ambalo ni la rahisi na kawaida, kuna ubao mrefu mweusi uliowekwa kwenye ukuta wa mbele wa darasa. Kwa upande wa kushoto wa ubao kuna karatasi zenye michoro au maandishi zilizobandikwa ukutani.

Darasa tupu lenye meza na viti vilivyopangwa vizuri. Kila meza ina eneo la kuekea vitabu au kuandikia na kuna kiti kimoja kimeunganishwa na meza hiyo. Meza zina rangi nyeupe na viti vina rangi ya bluu iliyokolea zikiwa na fremu za chuma.

Kulala chenye vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cha rangi ya buluu inaonekana kana chuma cha usafiri au bweni. Kuna vitanda vinne vya ghorofa kwa jumla, viwili upande wa kushoto na viwili upande wa kulia.

Ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa cha mafunzo au warsha ya teknolojia kutokana na neno Tech camp linaloonekana. Kuna wasichana kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu na kila mmoja na kompyuta mpakato mbele yake.

Jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa shule ya chekechea au ituo cha kuwalelea watoto kutokana na uwepo wa uwanja wa michezo mbele yake. Jengo limejengwa kwa mawe na lina paa la kahawia. Madirisha mengi yanaonekana na kuna balcony ndogo kwenye ghorofa ya kwanza.

Maktaba kubwa yeye watu wengi wakisoma na wakifanya kazi. Sakafu ya makataba inatumia rangi ya zambarau. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu zikipangwa katika sehemu mbalimbali za maktaba. Watu wengi wanaonekana wamekaa kwenye meza na viti wengine wakitumia kompyuta ndogo.

Kijana mwanaume mwenye asili ya kiafrika akiwa ameketi kwenye bench jeupe la kusongesha ndani ya maktaba. Amevalia shati la denim ya rangi ya bluu iliyokolea, T-shirt nyeupe ndani, suruali nyeusi na viatu vya michezo.

Wanafunzi wawili kijana wa kiume na msichana wakiangalia kwa makini pango la mradi au maonyesho ya kisayansi wamesimama chini ya hema ambayo inaonekana kutoa kivuli. Pango hili lina rangi ya kahawia, limefunguka na kuonyesha taarifa nyingi.

Kundi la watoto wa shule labda wakiwa katika uwanja wa michezo au eneo la wazi la shule, wakishiriki katika shughuli au mchezo unaohitaji kufunga macho. Kuna wanafunzi watano wanaoonekana wazi kwenye picha, wanne wao wakiwa wamevalia vitambaa vya rangi ya njano.

Kundi kubwa la vijana ambao wanaonekana wakiwa kati ya miaka ya ujana na ishirini, wakiwa wamekusanyika juu ya kilele cha jabali kubwa lenye rangi ya kahawia machungwa. Inaonekana kama wamefanya safari ya kupanda milima au matembezi ya kimazingira. Watu hawa wamekaa na kusimama kwa namna mbalimbali.

Kijana ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa ndani ya maktaba akichugua kitabu kutoka kwenye rafu. Kijana huyu ana ngozi nyeusi. Amevaa fulana nyekundu ya mikono mifupi na begi la mgogoni la rangi ya kijivu. Amesimama mbele ya rafu ndefu zilizojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri. Mkono wake wa kulia umenyooka kuelekea kwenye rafu akionekana akichagua au akirudisha kitabu mahali pake.

Watu wanne wazima walioketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa jeupe. Kinaonekana kuwa na pindo za rangi nyekundu na kijani. Watu hawa wanaonekana kuwa katika mkutano, semina au warsha. Mtu aliye upande wa kushoto amevaa shati la buluu.

Wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa ni mama na binti wakiwa wameketi kwenye sofa ndani ya nyumba wakifurahi pamoja. Mwanamke mchanga ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa ulemavu, ameketi mbele na amevaa sweta ya pinki na miwani, anashikilia ubao wa rangi ya buluu wenye herufi za alfabeti.

Mwanamke mwalimu au mlezi akimfundisha mtoto mdogo, labda lugha ya ishara au hesabu ya kutumia vidole. Mwanamke huyu ana nywele za dhahabu zilizofungwa nyuma. Amevaa miwani na shati la rangi ya buluu. Anatazama mtoto kwa tabasamu, akionekana kuwa na subira na furaha. Mikono yake imeinuliwa , na anaelekeza kidole chake kwenye kiganja cha mkono wake.

Mtoto mdogo mwenye nywele nyeusi akitabasamu na kuonekana mwenye furaha amevaa fulana nyekundu na ana kifaa cha kumwezesha kutembea au kusimama chenye rangi ya buluu na sehemu nyeusi na nyeupe zinazoshika mikono yake na toso yake.

Mwanamke au msichana mwenye nywele zilizo sokotwa akiwa amevaa vipokea sauti vya maskioni vya pua akitumia kompyuta kibao iliyowekwa kwenye dawati anaonekana kuwa makini na ana zingatia kile anachokifanya kwenye kifaa hicho. Amevaa koti la kijivu

Msichana mwenye ulemavu akiwa amevaa miwani, shati la blue na shali nyekundu. Ameketi mezani akitabasamu na kuangalia upande wa kulia. Mbele yake kuna vikombe viwili vilivyojaa penseli za rangi na penseli za kawaida pamoja na kikombe kimoja cha plastiki chenye penseli za rangi.

Mwanamke ambaye ni mzazi au mwalimu akimsaidia na mtoto wa kiume katika shughuli ya kuchora. Wote wawili wamekaa kwenye meza kubwa na kuna karatasi nyeupe mbele yao, iliyo na michoro isiyokamilika. Mwanamke anatabasamu usoni.

Ndani ya ukumbi au korido refu, labda katika shule, hospitali au kituo cha matibabu, ikionyesha mwanamke akimsukuma kijana mwenye kiti cha magurudumu. Kuna kijana anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili amekaa kwenye kiti cha magurudumu chenye fremu nyekundu. Amevalia fulana nyeusi na suruali ya jinisi ya blue .

Mwanamke mchanga na mvulana mdogo wakiwa wamekaa pamoja na kuangalia kitu kinachoonekana kama kitabu au kadi. Mvulana ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akivalia nguo za kijivu zenye milia. Anaonekana akitabasamu na kumtazama mwanamke. Kiti chake cha magurudumu kina mikanda maarufu ya kumpa usaidizi.

Darasa lilo jaa watoto wachanga wakiwa wameketi kwenye madawati yao, ambao wanaonekana kuwa kama darasa la shule la msingi au chekechee. Watoto wengi wanaonekana kutazama mbele labda wakimsikiliza mwalimu au wakizingatia kitu fulani.

Mtoto wa kiume mwenye umri mdogo akiwa ameketi kwenye meza na kutazama kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Mtoto huyo anatabasamu usoni mwake na mikono yake imeshikana chini ya kidevu akionyesha udadisi wa umakini .Amevaa fulana ya mikono mirefu ya rangi ya kijivu.

Mvulana mdogo ambaye ni mwanafunzi akiwa amekaa mbele ya kompyuta katika chumba kinachoonekana kuwa maabara ya kompyuta au kituo cha mfunzo. Mvulana huyo ameonekana kutoka nyuma. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na bluu na suruali ya bluu yenye mistari ya njano kando. Ameketi kwenye kiti kisichoonekana vizuri. Anashughulika na kompyuta ya mezani.

Wanawake wawili mmoja anaonekana kuwa mtu mzima na mwingine ni msichana mdogo wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima ambaye anatabasamu pana na nywele za kahawia zilizofungwa mkia.

Mwanamke amchanga ambaye amesimama mbele ya ukuta mweupe wenye muundo wa paneli, mwanamke huyo ana nywele ndefu za rangi ya kahawia iliyokolea zilizonyooka na kumfikia kifuani, amevaa fulana ya rangi ya buluu hafifu na suruali fupi ya rangi ya beige.

Msichana mdogo ambayaini wa shule ya chekechea au darasa la chini akishiriki katika shughuli za sanaa au uchoraji. Msichana huyo anya ngozi nyepesi na nywele nyeusi na amevaa miwani ya duara ya rangi ya kijivu. Amevalia fulana ya njano na anafurahi au anatabasamu akionyesha meno yake.

Mwanamke na mtoto ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba kinachoonekana kama shule ama kituo cha matibabu. Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu anatabasamu amesimama nyuma ya mtoto na ameinama kidogo amevaa koti jeupe na shati jeupe.

Mwanamke mzima pamoja na msichana mdogo wakiwa wamekaa pamoja m kbele ya kompyuta ndogo. Wote wawili wanaonekana kufurahia huku wakitabasamu na kucheka. Mwanamke ana nywele fupi nyeusi na amevaasweta nyeupe. Anakaa nyuma ya msichana na anaonekana akimsaidia.

Watu wawili ambao wanatazama simu ya mkononi, upande wa kushoto ni mwanaume mzima, na nywele nyeusi zilionyolewa vizuri na anavaa fulana nyekundu. Anaonekana akimuelekeza au kumsaidia kijana aliye upande wa kulia.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au tiba ya usemi. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mwalimu, mtaalam wa tiba, au mlezi amevaa shati la bluu na jeans , na nywele zake zimefungwa mkia.

Mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa karibu na kuangalia kifaa cha kidijitali, kinachoonekana kama kompyuta kibao. Mvulana mdogo ana nywele za rangi ya kahawia dhahabu na amevaa miwani yenye fremu nyekundu, na amevalia shati la mraba lenye rangi ya buluu na nyekundu.

Mvulana mdogo ambaye ni wa asili ya kiafrika akiwa ameketi darasani. Mvulana huyo ana nywele ndefu nyeusi zenye mawimbi amevalia fulana nyeupe ndani na shati la miraba mekundu na meusi juu yake, anaonekana kuwa makini na kutafakari, macho yake yametazama juu na upande wa kulia wa picha labda akifikiria au akisikiliza mwalimu.

Picha iliyopigwa kutoka nyuma ya kichwa cha mvulana mdogo ikionyesha kifaa cha kusaidia kuskia kilichowekwa nyuma ya sikio lake. Mvulana huyo ana nywele fupi zilizonyolewa vizuri na anaonekana kuwa amevaa shati la rangi ya bluu. Kifaa cha kuskia ni cha rangi nyepesi na kimewekwa vizuri nyuma ya skio lake.

Darasa la shule pengine la sayansi au masomo yanayohitaji majaribio kutokana na uwepo wa meza ndefu ya maabara na vifaa vingine. Sehemu ya mbele ya darasa kuna mwanamke aliyevaa shati jekundu la miraba ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mhadhiri amesimama mbele ya ubao mweupe mkubwa.

Mwanamke mwenye ulemavu wa viungo mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani. Anaonekana akisoma kitu kilicho mkononi mwake huku kompyuta mpakato na kitabu vikiwa wazi mezani mbele yake. Amevalia vazi la rangi ya zambarau. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au maktaba huku viti na meza nyingine zinaonekana nyuma.

Mtoto mdogo wa kiume na mwanamke, huenda daktari wa meno mtaalam wa matibabu au mwalimu katika mazingira ya ndani. Mtoto huyo anaonekana kuwa wa umri wa kati ya miaka nne Mpaka saba akiwa amevaa shati nyeupe.

Mwanamke ambaye amemkumbatia kwa upendo mvulana aliye kwenye picha. Mvulana huyo anatabasamu huku akishika ukelele . Mwanamke huyo pia anatabasamu na kuonekana mwenye furaha. Nyuma yao, msichana mwingine ambaye anaonekana kuwa na ulemavu pia ameketi mezani na kucheza na vinyago au vipande vya kujengea.

Mwanamke mtu mzima na mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wakicheza pamoja kwenye meza. Mwanamke huyo amejikunja nyuma ya mtoto akimsaidia na kumwangalia kwa umakini ananywele nyeusi ndefu na amevaa tishati isiyo na mikono ya rangi ya pinki

Watu watatu wanaoonekana kuwa wanafunzi wanaosoma au kufanya kazi kwenye dawati refu kutoka maktaba au chumba cha kusomea. Kuna kijana mwenye nywele fupi za rangi ya kahawia nyepesi amevaa fulana nyeusi yenye mikono mirefu na suruali ya miraba ya manjano. Ameketi kwenye kiti cheupe na anaonekana akifanya kazi kwenye daftari lake.

Mwanamke mwenye nywele fupi zenye kusokotwa na miwani ya macho akitabasamu kwa furaha amevalia shati la kahawia, ameketi kwenye meza ya kompyuta mkononi mbele yake anaonekana akitumia lugha ya ishara.

Wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa mama na binti wakifanya kazi za ufundi wa mbao ndani ya karakana. Mwanamke mchanga ambaye anaonekana kuwa na ulemavu amevaa miwani ya usalama na apron . Anashikilia kifaa cha kuchimbia na anatumia kukusanya au kutengeneza kitu cha mbao.

Mwanamke mwalimu akimfundisha msichana mdogo. Ameketi kwenye meza ndogo na mwalimu anashikilia kadi za namba au picha akimwonyesha msichana. Msichana anaonekana akijibu au akijaribu kufanya kitu akishika penseli. Kuna karatasi yenye namba na michoro iliyowekwa kwenye meza.

Mwanamke mzima na mtoto wa kike akiwa ameketi darasani au katika mazingira ya kujifunza, mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi amevaa shati la buluu na anatabasamu kuelekea kwa kamera.

Mtoto mchanga mwenye tabasamu akikaa kwenye kiti cha magurudumu cha mchezo amevaa fulana ya bluu na suruali nyekundu. Nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa pia wakiwa kwenye viti vya magurudumu na wanaonekana wakishiriki katika shughuli za michezo au mazoezi.

Manzingira ya darasani katika sehemu ya mbele kuna msichana mdogo ameketi kwenye dawati akifanya ishara kwa mikono yake, labda akijaribu kuelezea kitu au kujifunza lugha ya ishara. Msichana huyo amevaa shati lenye mistari ya bluu na nyeupe na nywele zake zimesokotwa.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu nje katika bustani au eneo lenye majani. Msichana huyo anaonekana kuwa wa umri wa shule ya msingi. Amevaa fulana ya pinki na jinsi ya buluu. Anashikilia kitabu chenye jarida ya pinki na anaonekana akisoma kwa umakini mkubwa.